Hapa tunapata Kuna transformer iliyo kando ya Barabara. Imeshikiliwa na vikingi vinne za stima ili isije kuanguka . Transformer hii ina waya nne ama tano ivi zinazotoka kwayo na kuenda kusambaza umeme kwingineko.

Hiki ni kituo cha umeme kinachotumika kusambaza umeme kila mahali nchini. Kituo hiki kina vitingi vya stima zinazotumika kushikilia laini za umeme zinazotumika kupeleka umeme katika nyumba za watu.

Wanaofanya kazi Katika kituo cha kusambaza umeme, Wana magari wanazozitumia hapo na pia kuna vitimbi vya stima zinazotumiwa kushikilia hizo nyaya za umeme zinazotumiwa ,mmoja wao amevalia helmeti iliyo na rangi ya manjano na wote wamevalia shati zilizo na rangi ya kijani.

Hili ni bomba la kusafirisha maji lenye rangi ya samawati. Linatengenezwa na fundi aliyevalia blezi nyeupe zilizochafuka na pia amevalia aproni. Anaitengeneza kwenye sakafu. Amevalia pia viatu nyeusi.

Hawa ni wanyama pori kwa jina la pundamilia, waliomo katika moja ya hifadhi za wanyama iliyomo Kenya, haswa, kaunti ya Nairobi. Hawa wanyama pori hula nyasi, hawali nyama.

Hata kuna mwanaume na mwanamke, mwanamke huyu amekalia jiwe alafu anapigwa picha akiwa karibu na maporomoko ya maji. Mwanaume huyu amevalia shati nyeupe na trouser iliyo na rangi ya samawati na viatu pia nyeusi.

Hapa tume kuja kuwapata Swala kama wa sita ama watano hivi, wanakula nyasi wanapindi ndefu zinazotoka kwenye kichwa zao ,pia nyuma yao kuna mti hivi wako katika kiwanja kilichojawa na nyasi mahali ambapo wanawezaishi na kuendelea na maisha yao ya kula nyasi.

Hata kuna wanafunzi wawili ambao wako mahali nje, na mwalimu wao, mwalimu wao anatumia jembe kuchimba shimo, wanataka kupanda mti. Amevaa, mwalimu amevalia sweater iliyo na rangi nyeupe, nao wanafunzi wamevalia sweater , iliyo na rangi nyeusi na wamevalia pia sketi ya shule.

Ni bomba la kubeba maji, lililo na rangi ya kijani. Kuna watu wanne wanaofanya kazi hapo wakijaribu kutengeneza bomba hili, na pia kuna mashine nyuma yao, kwa jinala katapila , inayotumiwa kuchimba mchanga ili waweze kuingiza bomba hili.

Nyaya nyingi zimeenea kwenye udongo uliofunguliwa zikiwa zimejifunga na kupenya maeneo tofauti. Kwa mbali kuna vivuli vya watu na miundo. Huenda ni sehemu ya soko au eneo lenye shughuli za kijamii. Taswira hii inasisitiza msongamano au miundombinu au uhai wa mimea katika mazingira ya miji.

Naona kiumbe ambaye anakaa mtoto wa simba, akilishwa maziwa kwa chupa. Anaonekana mdogo sana. Anashikiliwa kwa uangalifu. Ameshikiliwana binadamu ambaye ana rangi ya udhurungi.

Mnyama wa majini anayejulikana kama mamba anaonekana akiwa amelala kando ya maji mengi ambayo yamezingirwa na majani ya kijani kibichi. Pia mwisho wa maji yenyewe kunaonekana kuwa na matope, ishara kuwa kuna wanyama wengine pia ambao wanazuru pahali penyewe.

Hapa tunaona gari moja liliyo latika barabara kuu. Gari hili lina kondakta aliye nje ya gari, anayeongelesha watu abiria na kuwaambia mahali ambapo wanaeza shuka. Gari hili lina rangi ya manjano na mataa ya nyekundu nyuma.

Hapa ni kituo cha magari katika mji moja ulio nchini . Hapa watu wanaweza abiri gari na kusafiri wanapotaka kuenda . Kuna watu wengi wanaotembea kwenye barabara na pia kuna pikipiki inayoendeshwa na mtu.

Hapa kuna basi ya aina ya City Hoppa iliyo na muungano wa rangi ya nyeupe na majani. Hapa mbele hayo kuna watu wawili mwanamke na mwanaume. Mwanamke amevalia aproni iliyo na rangi ya manjano kando yake ni huyu mwanaume aliyevalia shati lenye rangi ya samawati na suruali yenye rangi ya kahawa alafu tunaona kuna abiria wanaojaribu kuingia kwenye basi ili waweze kusafiri nalo.

Hapa tunapata kuna basi kadha wa kadha. Halafu pia kuna wanapolisi, waliopo hapa mbele, wanazungumza labda kuhusu vile watakavyofanya kuhusu kuangalia barabara. Pia kuna pikipiki inayovuka barabara, na watu pia wanaovuka.

Hiki ni kituo cha magari .Kituo hiki lina magari aina nyingi nyingi. Kuna basi iliyo na rangi ya kijani na pia Kuna basi zingine zilio na rangi ya samawati. Kuna watu walio hapo nje wanaojaribu kufanya watu waweze kuabiri gari zao na kuna wengine wanaotembea tembea tu hapo kando.

Kobi ni magari, magari haya yameegeshwa kando ya barabara ili kukaribisha watu kuweza kuyaabiri. Magari haya ni aina ya Nissan lililo yanayoenda mbali sehemu mbalimbali kama vile Voi, Kilifi, na Mombasa.

Hapa ni katika kituo kimoja cha kuabiri gari. Tunaona madereva wawili waliomo nje ya gari wanaozungumza kimoja. Gari hizi ni aina ya basi kutoka kwa kampuni ya Isuzu na hapa nje pia tunaona kuna watu wanaotembea kando ya hizi magari.

Hapa tunapata kuna kituo cha magari. Kuna basi na pikipiki na pia kuna gari ndogo aina la matatu. Kuna watu wengi wanaojaribu kuabiri gari na pia watu wengine wanotembea tu hapa karibu na kituo hiki.

Anapata kuna gari iliyoegeshwa katika kituo cha magari cha ya kuabiri magari ,tunapata kuna kondakta aliye hapa nje anayejaribu kutafuta abiria ili waweze kuingia katika gari hili.

Cha ku abiri gari, tunakuja kumwona abiria mmoja anaingia kwenye gari, kwa basi lililo na rangi jeupe, jekundu na samawati pia mbelea ya basi, kuna mwanaume anayetembea na kuna mwingine aliesimama hapo kando. Huko nyuma, kuna jumba lilo andikwa Maximum Miracle Centre.

Mandhari yakiwa ni ya usafiri wa umma. Tunaona magari mawili yanayojulikana kama cityhopper yenye rangi ya kijani kibichi. Kando yake tunaona mwanadada anaishi kabango iliyoandikwa forty six. Inaonyesha pahali ambayo magari yanaendelea. Kando yake kuna watu kadhaa ambao wamekaribia magari yenyewe wakibuku.

Katika picha hili naona basi, naona wafanyabiashara wa trolley hapa mwengine amebeba mizigi, mwengine amekaa chini na wananchi ambao wako katika harakati za mashughuli zao, naona majengo, naona tanki la maji, naona pia wanaotembea kwa barabara.

Basi tatu za usafiri wa umma zimesimama kando kando wa barabara wa mjini, moja ikiwa KBS yenye rangi ya blue , nyingine Citi hustle ya rangi ya kijani na ya tatu ikiwa Super metro . Watu kadhaa wanatembea karibu na magari hayo, huku majengo marefu yenye madirisha mengi yakionekana nyuma. Mitiki ya mtaa imepangwa pembeni mwa barabara. Kituo wa mwonekano wa kijani katikati ya mandhari ya jijini.

Basi la umma limeegeshwa kando kando la barabara, namba ya usajili ni KCE 216B na maandishi ya emergency exit yanaonekana dirishani nyuma. Watu kadhaa wamesimama karibu nalo wengine wakitembea kando. Sehemu ya nyuma ya gari imeandikwa isuzu huku maeneo ya karibu yakionyesha biashara na mabango kama manno inn stage 24 .

Mandhari ya mjini Nairobi ikiangaliwa kutoka ndani ya gari ya usafiri wa umma. Juu ya kioo cha mbele kuna maandishi ya tahadhari kama overload na ujumbe wa Kenha unaosoma, Kenha values you pia kuna taarifa ya malipo kwa njia ya simu yaani pochi. Nje ya gari kuna barabara ilio na magari ya usafiri wa umma kama vile super metro na bolt pamoja na raja la kijani la watembea njia kwa miguu na majengo ya kibiashara.

Mtu aliyevaa vest ya kijani na glavu ameshika bomba inayotoa maji akiwa na kundi la watu waliokusanyika karibu. Kuna mitungi ya kontena kubwa la plastiki lililoandikwa Crown Vesta Plastic Emulsion. Mazingira yakiwa ya kijijini au ya mradi wa maji.